Wanaume wawili wanashiriki mazoezi ya ndondi. Mwanamume mmoja aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu na anapiga ngumi kwenye mfuko wa mchanga mkubwa. Mwanamume mwingine anashikilia na kumsaidia. Wote wamevalia glavu za ndondi.

Jengo la orofa kadhaa limejengwa likiwa na milango nyekundu. Kichaka chenye maua ya waridi kinapamba mbele ya jengo. Jengo hili linawakilisha usanifu maridadi na limetunzwa vizuri, hali inayoleta mvuto kwa macho.

Jengo lenye paa la matofali mekundu na kuta za rangi ya kahawia manjano limesimama chini ya anga ya bluu. Dirisha lenye grili za kijani linaonekana upande mmoja. Milango miwili ya mbao imefunguka na mabomba ya maji yanaonekana yakishuka kutoka kwenye paa. Nyasi ya kijani inazunguka jengo.

Kuna kitabu kimoja kikiwa kimefunikwa na jalada la bluu kijani kilichovaliwa. Juu ya jalada picha za watoto zimepangwa. Mvulana mmoja anagusa meno yake, wawili wamevaa fulana za uokoaji majini na msichana mmoja anatazama kando.

Mwanariadha wa Kenya anaendesha kiti cha magurudumu. Amevalia mavazi meusi na neno Kenya limeandikwa kifuani. Anajiandaa kwa shindano akionyesha bidii na azma ya michezo ya walemavu.

Safu ya madawati ya shule yamepangwa kwenye chumba. Madawati haya yametengenezwa kwa mbao na yana miguu ya chuma. Baadhi ya sehemu za juu za madawati zina rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na zambarau. Ukuta mweupe unaonekana nyuma na mstari wa machungwa unaning'inia kutoka juu.

Vitabu kadhaa vimepangwa kwa uangalifu juu ya meza vikiwa vimerundikana. Vina jalada la rangi ya buluu na mistari meupe huku baadhi vikiwa na michoro ya penseli. Mbali kidogo kuna faili ya njano iliyowekwa juu ya rundo jingine la vitu. Kamba nyeusi zimetapakaa chini ya meza zikiashiria labda vifaa vya elektroniki.

Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye dawati refu jeupe. Kila kituo kina skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Baadhi ya vituo vinavipokea sauti vya masikioni. Dawati hilo limewekwa karibu na ukuta wenye rangi ya kijani kibichi na karibu na dirisha.

Kundi la wanamichezo wa kenya, baadhi wakiwa kwenye vizi vya magurudumu wanasonga mbele kwenye uwanja. Wamevalia sare za rangi nyekundu. Mbele yao kuna mwanamke akishika bendera kubwa ya Kenya. Bendera zingine za mataifa tofauti zinaning'inia juu. Hali hii yadhihirisha gwaride la mashindano ya kimataifa.

Wanariadha kutoka Kenya wanajiandaa kwenye maji. Mwanamke ameketi kwenye mtumbwi maalum akisaidiwa na wanaume wawili waliovalia fulana zenye maandishi Kenya. Mmoja wao anavalia suti ya kupiga mbizi. Miti imezunguka eneo hilo.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa miguu wakiwa na magongo wako uwanjani wakifanya mazoezi au wakicheza. Wote wamevaa jezi nyekundu na kaptula za kijani zikiwa na neno Kenya kwenye fulana zao. Goli la mpira wa miguu lenye wavu linaonekana upande wa kushoto wa uwanja.

Mwanariadha wa Kenya amevaa jezi nyekundu akisherehekea kwa kuinua mikono yake juu baada ya kumaliza mbio. Anavalia kifuniko cha macho chenye rangi za bendera. Wachezaji wengine wenye jezi za rangi ya chungwa na kijani wanakuja nyuma yake. Uwanja wa riadha unaonekana.

Nyumba hii ni ya makaazi na ina paa la vigae. Sehemu kubwa ya mbele ina kitalu cha nyasi fupi na safi. Nguzo kadhaa zinashikilia paa la nje zikifanya eneo la kukaa. Kuta za nyumba zimejengwa kwa mawe. Hali ya anga ni ya bluu na jua. Hali hii yadhihirisha makaazi ya kisasa.

Watu wawili wanaendesha baiskeli maalum. Wote wamevalia mavazi ya michezo yenye rangi nyeupe, nyeusi na mistari ya kijani kibichi na nyekundu. Zikiwakilisha bendera ya Kenya. Pia wamevalia kofia nyekundu za baiskeli na miwani ya jua. Baiskeli yenyewe ni nyekundu ikiwa na chapa ya sola , iliyoonekana wazi.